Huu ni mfumo wa upanzi wa mimea ambao hahutaji kutumia shamba ila unatumia mikebe kupanda mimea hii na hunyunyizia maji kutuma mifereji.

Huu ni aina wa ukulima usiohitaji kutumia shamba ila unatumia mikebe ili kukuza mimea, kama vile matunda au maua yanayotumika sana sana kwa maeneo ya miji.

Hili ni shamba la mboga za aina ya kabeji zilizopandwa. Ni mboga muhimu kwani hutumika manyumbani na pia hutumika kwa manufaa ya biashara.

Hii ni trekta ambayo hutumika kwa ukulima wa kiwango kingi kama vile mchele, ngano na pia hutumika kunyunyuzia maji kwa mimea hii.

Hili ni shamba lililopandwa mboga ya kabeji ambazo ni muhimu kwa binadamu sio tu kwa manufaa ya kula wala pia inaweza kutumika kama kwa biashara , shamba hili limepandwa pia miti mingi iliyoizunguka.

Hivi ni vitunguu, vyekundu, ambavyo vimemwagwa chini na vinaonekana, kuwa vinapimwa. Vitunguu hivi hupendwa zaidi na wafanyabiashara na pia hutumika nyumbani, kwa kupikia vyakula mbalimbali. Huwa na rangi nyekundu na ambayo inakaribia kuwa zambarau.

Huu ni mfumo wa kunyunyuzia mimea maji kwa kutumia mifereji ili kuzuia upotevu wa maji zaidi. Hutumika sanasana katika kilimo cha chafu.

Hapa kuna mfereji mweusi, ambao umetumika kunyunyizia mmea maji pale shambani. Unawekwa karibu na mmea ili kunyunyizia maji kwa matone.

Hapa ni shambani, mimea imepandwa na kunyunyuziwa maji kwa kutumia mifereji, ambayo huzuia uharibifu wa maji na huweza kunyunyuzia mimea mingi kwa pamoja.